Ndani ya chumba ambacho yanapatikana matibabu ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari ameingiza vifaa ndani ya kinywa chake, akimchunguza vizuri kabla ya kuling'oa jino ambalo limepata madhara tayari.

Ndani ya chumba ambacho kinatoa matibabu mbalimbali ya kinywa mgonjwa amelazwa, huku madaktari wawili wakimchunguza kwa umakini na kumkagua ili kuweza kugundua changamoto aliyonayo.

Mama akiwa na binti yake, wote wamevaa mavazi yanayofanana, wameshika miswaki akiendelea kumfundisha na kumpatia maarifa ya namna bora ya kusugua meno na kutunza kinywa chake ili siku zote kiwe na harufu nzuri.

Kijana wa kiume ambaye ameketi kwenye kiti, huku anamuonyesha daktari jina lake ambalo limepata shida na changamoto, na hatimaye aweze kumpatia ufumbuzi ndani ya chumba hiki ambacho kinajihusisha sana na masuala ya kilimo.

Mwanaume mjasiriamali baada ya kuzunguka mitaa mbalimbali na kujikusanyia chupa za soda na maji, anazishusha kuzihifadhi ili hatimaye aupate mzigo mkubwa na kwenda kuwauzia watu wa viwandani.

Mwanamke ambaye anafanya kilimo kwa kutumia mbolea ya samadi inayotokana na wanyama kama vile ngombe, mbuzi au kondoo anaisambaza kwenye shamba lake, ili anapokuja kuzisia mbegu ziweze kustawi vizuri na kupatikana miche mikubwa.

Wanajamii wakiwasaidia watu wengine kuwatoa ndani ya maji yenye kina kirefu, ambayo yamesabahishwa na mvua nyingi zilizonyesha maeneo ya milimani, na kuyashusha huku bondeni ambapo yanaleta athari kubwa kwa wanadamu.

Vifaa mbalimbali ambavyo awali vilikuwa vinatumika hospitalini kabla teknolojia haijaingia kama vile mkasi, visu na vifaa vingine; ambavyo baada ya matumizi kuchemshwa ili viwe salama kwa ajili ya mteja au mgonjwa mwingine anapofika.

Dakatari ambaye amebobea kwenye masuala ya watoto akimchunguza na kumkagua kwa makini ambaye ameketi kitandani na mama yake, ili kugundua tatizo alilonalo linalomfanya kudhoofika kadri siku zinavyozidi kwenda bila kupata afya nzuri.

Mwanaume ambaye ni daktari ameketi ofisini kwake amevalia mavazi yake, huku akiwa na tabasamu zuri anaendelea kufanya utafiti wa mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Kundi la madaktari ambao wamejikita kwenye suala la moyo, wanasafisha na kuanda vifaa mbalimbali ili kwenda kumfanyia upasuaji mgonjwa, ambaye imeshindikana kupona kwa namna ya kawaida ya kutumia dawa.

Timu ya madaktari, ambao wameketi na wengine wamesimama nyuma yao, wakiwa kwenye picha ya pamoja baada ya shughuli nzito ya kutoa matibabu kwenye maeneo ya vijijini ambayo walikwenda kuwatembelea na kuwapatia matibabu na ushauri wa kiafya.

Mwana dada ambaye ni mhudumu wa afya aliyebobea kwenye mambo ya madawa, yupo anasoma karatasi iliyotoka kwa daktari ili aweze kujua ile ambayo mgonjwa ameandikiwa na kumpatia.

Vijana wa kike kwa wa kiume wamesimama wakiwa wamejawa furaha tele huku wengine wanaruka, wakati ambapo wanafurahia msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka, wanapoelekea kwenye mapumziko.

Mwanamke ambaye ameketi kwenye kochi, mtaalamu wa afya ya akili, akimsikiliza kwa umakini mteja ambaye amekaa mbele yake ili kugundua ugonjwa alionao, umeenda kina kiasi gani na kumpatia ufumbuzi.

Kambi ya madaktari wametembelea kijijini, na wameweka watu wengi ambao ni kina mama na watoto, wakipita kuwasikiliza shida na changamoto wanazo zipitia na hatimae kuwapatia ufumbuzi.

Ndani ya chumba kinachojishughulisha na watoto mhudumu wa afya amekibeba kichanga mikononi mwake, baada ya mama kujifungua ili kumtazama kwa umakini na kuona kama anatatizo lolote au aruhusiwe kurejea nyumbani.

Hospitalini katika eneo linaloshughulika na mambo ya watoto, akina mama wengi wamejaa wakiwa wamewabeba wakati walipowaleta ili kuweza kuwafanyia uchunguzi mbalimbali wa kila mwezi na kugundua ikiwa wanaendelea vizuri au wana changamoto yoyote.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya watoto, daktari akimkagua kwa umakini ambaye amelazwa kitandani ili kugundua anachangamoto gani inayomfanya kulia sana na mama yake kuweza kumpeleka.

Ndani ya chumba ambacho ni kwa ajili ya watoto wadogo hospitalini. Mama ambaye amejifungua ametembelewa na kuletewa zawadi mbalimbali kama vile kanga na vitenge ambavyo ni mavazi ya kiafrika.

Ndani ya chumba maalumu kinachohusika na watoto hospitalini, madaktari wawili (mwanamke na mwanaume ) wakiendelea kukagua vichanga vilivyolazwa kitandani ili kuweza kugundua kama wana tatizo au changamoto yoyote kabla ya kuwarejesha kwa mama zao na kuwapa ruhusa ya kwenda nyumbani.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia tangawizi na limao vimechanganywa kwa pamoja na kuchemshwa kwa muda mrefu, tayari kwa wale wote ambao wana uzito uliozidi na wanatamani kupungua.

Zao la biashara aina ya vitunguu saumu ambayo hutumika kama dawa ya asili inayochanganywa na mizizi pamoja na majani mengine na hatimaye inapatikana moja inayotibu magonjwa mbalimbali, hasa yale ambayo yameshindikana hospitalini.

Majani ya miti yamewekwa juu ya kibao cha mbao, tayari kukatwakatwa na kuchemshwa, na hatimaye kupatikana dawa ya asili ambayo hutumika kuponya magonjwa mbalimbali, hasa yale ambayo yameshindikana hospitalini.

Mti mdogo ambao umepandwa kwenye viriba kando ya nyumba, majani yake mazuri yanayo fanana na maua hutumika kutengenezea dawa mbalimbali za asili na hatimae kuchujwa na maji yake huponya magonjwa mbalimbali ambayo ni sugu hospitalini.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia miti shamba na majani tofauti tofauti, zimechujwa na kuwekwa kwenye vifungashio vilivyotengenezwa kwa malighafi za plastiki, huku maandishi yakimuelekeza mtumiaji namna bora ya kutumia na kupata matokeo ambayo yanahitajika.

Mimea tofautitofauti imepandwa ambayo baadhi ya watu huitumia kujitengenezea dawa mbalimbali za asili. Ambazo huzitumia kwenye familia na jamii iliyowazunguka, na wengine kwenda na kuziuza sokoni.